Hii ni mimea gani kibichi aina ya dania inayokuweka katika mfumo wa mabomba mimea hiyo imepandwa kwenye mistari ya mirija nyeupe ambapo kila mimea unaonekana kwenye shimo ndogo ,majani ya mimea hiyo yanaonekana akiwa safi na afya yakipendekeza kuwa ni mimea inayostawi vizuri, mpangilio huu unaashiria kilimo kisicho cha udongo ambapo mimea inakuja kwa kutumia maji yenye virutubisho na inaonekana kuwa mfumo uzalishaji wa mazao kwa kiwango fulani labda katika shamba au bustani kubwa ya biashara.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mboga mbalimbali na aina nyingine za majani zinapandwa bila kutumia udongo. Mimea inapandwa kwenye mabanda maalum yenye maji yanayozunguka kupitia mabomba na huenda kuna virutubisho kwenye maji hayo. Mfumo huu upo ndani ya nyumba ya plastiki au kioo ambao husaidia kudhibiti hali ya hewa na kuongeza tija. Ni njia ya kisasa safi na bora ya kilimo mjini ama maeneo yenye udongo usiyofaa.

Huu ni mfumo wa bustani ambapo mimea inakuzwa bila kutukia udongo, badala yake inatengemea maji yenye vurutubisho. Ufumo huu umetengenezwa kutumia mambomba ambayo yamepagwa kwa wima katika gazi tofauti ili kuunda nafasi ya kutosha kwa mimea mingi . Kuna aina mbali mbali za mboga na zinaoneka zikikua ndani ya mambomba .Pia chini ya mfumo kuna chombo kinachooneka kuwa tanki la maji ambalo labda linavirutubisho vya mimea na linatumika kusabaza maji kwa mfumo mzima.

Hawa ni wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia sare labda ndani ya kiwanda au sehemu ya kupakia wakishughulikia maua. Inaonekana kama shughuli ya upakiaji au maandalizi ya maua kwa ajili ya usafirishaji, huku baadhi ya maua yakiwa tayari yamefungwa. Baadhi ya wafanyakazi wana nembo ya flamingo kwenye sare zao ikionyesha wanaweza kuwa sehemu ya kampuni ya flamingo horticulture ambayo inajulikana kwa kilimo cha maua na mboga.

Hili ni shamba kubwa lililojaa kabeji zikiwa imekomaa na zinaonekana kuwa tayari kuvunwa, Majani ya kabeji yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yana matone ya maji yakionyesha labda kulinyesha hivi karibuni au kuna umande.

Hili ni shamba liliopandwa mboga za majani hasa kabichi kwa mpangilio mzuri wa msitari. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu na mfumo wa umwagiliaji wa matone umetumika. Shamba hilo liko eneo la mashambani lenye miti na milima kwa mbali. Mfumo huu unasaidia kutumia maji kwa ufanisi na kuongeza usalishaji wa mazao.

Hawa ni wafanyikazi wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi na barakoa wakifanya kazi katika kiwanda au kituo cha kusindika parachichi. Wanaonekana wakieka parachichi kwenye masanduku maalum kwa ajili ya usafirishaji au ufugashaji. Parachichi nyingi zimejaa kwenye mifumo ya kusafirisha katika masanduku. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangika na kuna vifaa vya kiwanda vinavyotumika katika mchakato wa kuchangua au kufugasha parachichi.

Hiki ni kitita kikubwa cha vitunguu nyekundu vilivyomwagwa ardhini pengine baada ya kuvunwa au kuandaliwa kwa ajili ya kuuza sokoni. Pembeni kuna gunia linaloashiria kuwa vitunguu hivi vimesafirishwa au kuhifadhiwa humo. Vitunguu hivi hutumika sana katika mapishi kama kiungo muhimu.

Hili ni shamba kubwa la kilimo lililopandwa mimea mboga, inayoonekana kama kibichi, ikitanda katika mistari mirefu ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba. Kwa mbali kuna majengo ya shamba na kuna baadhi ya mifumo umwagiliaji inayoonekana ikimwagilia mashamba mengine ya kijani. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua na kwa mbali kabisa kuna milima au vilima vidogo.

Hili ni shamba lililo pandwa mboga ndani ya nyumba ya kitalu au greenhouse . Mkulima aliyevaa kofia kubwa anaonekana kwa umbali akifanya kazi ya upalilizi au kupanda. greenhouse hii inazuia mboga kutoka na hali mbaya ya hewa au wadudu . Huu ni mfano mzuri wa kilimo cha kisasa.

Hii ni nyumba ya kulimia kwa kutumia teknolojia ya kisasa iliyopo kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye milima. Nyumba hii imefunikwa kwa plastiki maalum na kutumika kulima mazao kwa kudhibiti hali ya hewa, wadudu na magonjwa na husaidia kuongeza uzalishaji hata wakati wa hali mbaya ya hewa.

Hii ni nyumba ya mimea iliyopangwa vizuri ikiwa na mimea ya nyanya iliyokomaa. Mimea hio imepandwa kwenye mistari miwili mirefu inayotenganishwa na njia ya udongo katikati. Hilo mmea inaonekana imeungwa mkono na vigingi au kamba ili kusaidia uzito wa nyanya. Nyanya nyingi bado ni mbichi ingawa baadhi zimeanza kuiva na kuonyesha rangi nyekundu ya machungwa. Mimea ina majani mengi na inaonekana yenye afya ikionyesha mazingira mazuri ya kilimo.

Hawa ni wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevaa sare au aproni na glovu, wakipanga au kuchagua pilipili hoho za kijani kibichi, kwenye mkanda wa kusafirisha. Piliplili hoho zinazoonekana ziko nyingi na safi. Hali inaashiria mchakato wa kuchagua, kupakia, au kuandaa mazao ya kilimo, katika kiwanda au shamba kubwa, pengine kwa ajili ya soko.

Hili ni shamba kubwa lililojazwa na mimea ya kabeji. Kabeji hizi zina majani mapana ya kijani kibichi na zinaonekana zimekomaa vizuri tayari kuvunwa au ziko katika hatua za mwisho za ukuaji. Zimepandwa kwa mpangilio vizuri zikienea mbali sana na kuelekea upeo wa macho kuashiria kilimo cha biashara au cha kiwango kikubwa.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Majani ya kabechi yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Udongo kati ya safu za mimea unaonekana kuwa huru na umelima. . Kwa mbali kuna milima kidogo na mmea mmoja mkubwa, labda mti juu yake. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua labda asubuhi au jioni ikitoa mwanga laini kwenye mimea.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari, labda maharagwe au mimea mingine ya jamii ya kunde. Kuna mifereji miwili ya maji; moja ukiwa umefurika na maji yakimwagika kutoka kwenye bomba jeupe lililo chini ya picha na mwengine ukiwa na matope na mimea iliyokwatwa. Maji yaliyotiririka yanaakisi mwanga wa jua na kuunda mwangaza unaong'aa. Hii inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani.

Hili ni bomba jeusi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwangiliaji wa matone. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye bomba na kuna mimea yenye majani ya kijani kibichi karibu nayo. Mandhari ya nyuma ni kijani kibichi kisicho na muelekeo maalum kikionyesha mazingira ya kilimo au bustani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika eneo la kilimo, bomba jeusi linapita juu ya udongo na tone la maji linaonekana likitiririka kutoka kwenye tundu ndogo kwenye bomba likielekea chini ya udongo. Nyuma ya bomba kuna mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi ukinufaika na umwagiliaji huo. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umefinyangwa ukiwa na uvimbe mdogo karibu na bomba, jambo linaloashiria kuwa mfumo huu unatumika kutoa maji kwa ufanisi na kwa kiwango kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo, pengine viazi au mazao mengine ya mizizi, yakiwa yamepandwa kwa mistari. Katikati ya mistari ya mimea kuna mfumo umwagiliaji wa matone, unaonekana wazi. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi, yenye viungio vya bluu, yaliyoweka chini ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri, na mfumo huu wa umwagiliaji unaoonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo, inayolenga kutumia maji kwa ufanisi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kunyunyuzia maji shambani. Katikati ya picha kuna sprinkler unayo nyunyuzia maji kwa nguvu na maji yanaonekana yaki ruka hewani kama ukungu. Pembeni mwa sprinkler pande zote mbili kuna safu za mimea midogo yakiwa yamepandwa kwenye udongo wenye unyevu. Sprinkler hizo zime unganishwa kwenye bomba kubwa la chuma inazopitia katikati ya shamba. Hii ina ashiria mbinu yakisasa umwagiliaji unayo tumia mashine ili kusambaza maji kwa eneo kubwa la mazao.

Hili ni shamba ambalo limewekewa mfumo wa kisasa wa umwagiliahi kwa kutumia mabomba ya matone . Mabomba haya yamepangilikwa kwa mstari kwenye ardhi nyekundu na yanaelekezwa kwenya mimea machache na yaota . Kwa mbali kuna mnara wa maji unao tumika kusambaza maji kwenye mfumo huu pamoja na majengo machache ya shambani. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinacho tumia maji na ufanisi mkubwa. Hasa maeneo yenye uhaba wa mvua.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji matone unaotumika kumwagilia mimea shambani. Mfumo huu hutumia bomba lenye matundu yanayotoa matone ya maji moja kwa moja, kwenye mzizi ya mmea. Hivyo, kuokoa maji na kuhakikisha mimea imepokea unyevu wa kutosha. Ni njia bora na ya kisasa, ya umwagiliaji, hasaa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Hili ni shamba lenye mimea michanga, iliyopandwa kwa safu, inayoonekana kuwa imetoka kuchipuka. Udongo wa shamba unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri, na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, yenye mabomba meusi yaliolazwa kando ya safu za mimea. Nyuma ya shamba, kuna safu za milima au vilima vidogo vinavyoonekana kwa mbali. Kwa ujumla hali hii inaonyesha shughuli za kilimo labda bustani ya mboga, nikitumia mbinu za kisasa za umwagiliaji wa maji.

Hili ni shamba lenye mimea midogo inayoota kwa mistari. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone unaotumika, ambao unaonekana kwa bomba nyeusi iliyowekwa kando kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa wa kichanga na shamba limeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo bora.

Hii ni mimea midogo iliyopandwa pengine pilipili hoho, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ambapo mabomba meusi yanaendesha kando ya mimea ya matone madogo ya kijani yanaonekana yakitoa maji karibu na kila mmea. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye kokoto. Nyuma muundo wa chafu unaweza kuonekana ikiwa na kuta nyeupe za plastiki. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ufanisi.

Hili ni shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi, inaonekana kuwa ni mazao, labda mboga. Mfumo umwagiliaji maji unaonekana wazi, ukiwa na mabomba meusi yanayopita katikati ya safu za mimea. Pia kuna matandazo meusi ya plastiki yaliyowekwa chini karibu na mimea, ambayo hutumika kuhifadhi unyevu wa udongo na kuzuia magugu. Mfumo umwagiliaji unaonekana kuwa wa matone au wa shinikizo la chini, ambapo maji hutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea."

Hili ni shamba dogo lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji. Kuna matuta ya udongo yaliyopandwa mimea midogo midogo labda mboga au mazao ya bustani. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa juu ya mistari ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu husaidia kuokoa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo hasa kwenye maeneo yenye uhaba wa maji.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani kibichi iliopangwa kwa mistari mirefu na minyoofu, katikati ya mistari hio kuna mfereji au njia ya maji iliochimbwa ardhini ambapo maji yanatiririka kuonyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kulima mimea hio. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kwa mbali kunaweza kuonekana baadhi ya majengo au miti mingine, hali hii inaashira kilimo cha mazao kinachotumia umwagiliaji wa mifereji.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mipira na vipulizi. Maji yananyunyiziwa juu ya mimea kama mvua kusaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ustawi wake. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaowezesha uzalishaji mzuri hasa katika maeneo yenye upungufu wa mvua.

Hili ni shamba ambalo limepandwa mimea michanga labda mahindi katika safu zenye nafasi nzuri. Kuna ufumo wa umwagiliaji matone wa maji unaopita kando ya safu hizo. ufumo huu unatumika kuokoa maji au kuongeza nafasi ya kilimo.